Hili ni duka la mavezi inayoshugulika haswa na mavazi ya wanawake. Wana mavazi aina mengi, kuna sketi, kuna dresi pia, sanasana madresi za wanawake, zilizoanikwa kenye chuma ili kukaribisha wanunuzi.

Hapa tunapata kuna duka la kuuza mavazi. Mavazi yaliyomo ni mavazi ya aina nyingi nyingi. Kuna shati zilizopachikwa kwenye rafu, zilizopangwa vizuri ili kuweza kuvutia wanunuzi.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna mavazi aina nyingi nyingi. Zilizo hapa ni za kuvaliwa na wanawake kutoka umri wa mwaka mmoja hadi umri wa miaka saba. Hapo nyuma kuna mahali ambapo wanaeza jaribu hizo mavazi kuona kama zinaeza watoshea. Hizi mavazi zimeanikwa kwa mavyuma zilizo na rangi nyeupe.

Hili ni duka la kuuza vifaa za kutumiwa na wanawake. Kuna begi zinazotumiwa na wanawake kubebea vitu zao. Kuna moja nyeusi na kuna zingine zilizorembeshwa na vitu zinazokaa kama vile almasi. Pia kuna vitu zilizopachikwa kwenye ukuta za kuvaliwa na wanawake kama vile bracelets .

Hapa tunaona kuna duka la kuuza mavazi kwa jina la Vivo. Ndani ya duka hili kuna mavazi aina nyingi. Kuna sketi, kuna dresi , kuna trouser , kuna toja na pia kuna shati. Ndani ya duka hili kuna televisheni tano zilizo katika stesheni tofauti .

Hili ni duka la kuuza mavazi zinazovaliwa na wanaume na wanawake. Kuna miwani vilivyopachikwa kwenye ukuta za aina mbalimbali pia kando yao kuna viatu. Kuna viatu zinazovaliwa na wanaume, pia na wanawake.

Duka la kuuza mavazi. Mavazi haya ni aina nyinyi nyingi yaliyopajikwa kwenye rafu. Yameanikwa yote kuna suruali, kuna sketi na pia kuna shati. Tunaona pia wanaziuza kwa bei nafuu ya mia saba.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna mavazi aina nyingi nyingi. Kuna kofia, pia kuna shati, alafu tunaona zimepachikwa kwenye rafu. Pia, tunaona hapa zimegawanywa. Hapa tunaona ni pande ya wanaume. Kuna watu wengi waliokuja kuzinunua hizi mavazi.

Watu waliokuja kununua gari. Mnunuzi anayepatiwa funguo na muuzaji amevalia sweta iliyo na rangi ya kahawa na shati iliyo na rangi ya samawati. Viti wanavyokalia vina rangi nyeusi. Wanapatiwa funguo na muuzaji kwa sababu wameweza kununua hili gari.

Hii ni biashara ya kuuza magari. Tunapata watu wawili, kuna mnunuzi na muuzaji. Muuzaji anamwelezea mnunuzi vitu kuhusiana na gari iii aweze kutoka kuinunua. Anamwelezea mambo kadhaa ili aweze kumfanya apate tamaa ya kununua gari.

Hapa tunapata kuna gari aina ya Nissan kutoka kwa kampuni ya Toyota. Gari hili lina rangi linaloitwa chrome . Nyuma ya gari hili kuna miti aina nyingi nyingi na pia kuna magari kadha wa kadha tunaweza ona kwa umbali.

Tairi ya gurudumu ya gari inayooshwa, imepigwa sabuni halafu sasa inakamuliwa. Gurudumu hiyo ni kama nne hivi ina rangi nyeusi hapa nje. Halafu ndani kwa rim iko na rangi nyeupe.

Kuna gari tatu, na moja ni aina ya tuktuk. Kuna watu wanne, watatu wako nje na mmoja ako ndani ya gari na wako mahali ambapo pamejaa miti. Tunaona kuna kivuli ya kitu labda kama mti ama nyumba hivi, alafu mmoja wao aliye huko mwisho amevalia shati lililo na rangi ya kijani kibichi, mwingine amevalia fulana na mwingine amevalia nguo zilizo na rangi nyeusi.

Tunaona kuna soko. Soko hili sio safi vile, kuna kani kama kulinyesha kwa hivyo kuna maji kila mahali. Wamevalia viatu ambavyo vinaweza kuwasaidia kutembea juu ya matope, kuna matunda ya aina nyingine. Kuna sukuma, kuna mboga alafu pia kuna miavuli wanavyoviweka kukingana na mvua.

Hapa tunaona kuna duka aina nyingi nyingi. Sio duka zilizotengenezwa na mawe ila zimetengenezwa na vitu kama vile gunia ama mabati. Duka hizi zinauza bidhaa kama vile nguo, viatu, vyombo na vitu nyinginezo.

Kuna begi zilizoanikwa hapa. Zina rangi ya kahawa, majani na nyeupe. Tunaona ni begi kadha wa kadha na nyuma yao kuna viatu pia zilizopachikwa hapo.

Hapa ni sokoni. Soko hili, ni la kuuza matunda, matunda aina nyingi nyingi, kuna matunda kama vile parachichi, machungwa, maembe na zinginezo. Pia hapa kando, kuna karatasi za kufungia matunda hizi, ambazo watu wakinunua, zinaweka hapo.

Hii ni soko moja iliyojawa na watu. Kuna wanunuzi na wauzaji wengi. Hao wauzaji, wanauza vitu kama vile nyanya, kuna mandizi, kuna vitunguu, machungwa na zinginezo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi linaonekana hapa. Mbele kuna vitu vingi kama vile bangili na mfuko kwenye maboksi ya maonyesho. Nyuma yake kuna vitambaa vya rangi na bidhaa zingine zilizotandazwa. Watu wanaonekana wakichungulia au kuzunguka kushirikisha biashara au kutembea sokoni. Mazingira yaonyeshe maisha ya kila siku katika soko lenye pilika nyingi.

Soko ka ndani limejaa matunda na mboga mbalimbali kama ndizi, nanasi, viazi , machungwa na maembe yakiwa kwenye meza za mbao zilizo na vitambaa. Watu wanaonekana wakinunua na kuuza bidhaa chini ya mwanga wa taa ikionyesha mandhari yenye shughuli nyingi na rangi.

Mandhari inaonyesha soko lenye pilka nyingi ambapo matunda na mboga mbalimbali zimepangwa chini na kwenye vikapu. Wauzaji na wateja wanashughulika kwa bidii huku wengine wakiwa wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali. Mazao kama ndizi, nyanya na mboga za majani yamepangwa kwa mpangilio mzuri yaliyoonyesha mashughuli ya hali tofauti ya bidhaa sokoni.

Soko la ghorofa mbili limejaa bidhaa mbalimbali. Nguo za rangi tofauti zimetundikwa juu wakati ngazi ya chini kuna duka la maua banana hill fluorist . Watu wanaonekana wakifanya manunuzi na jengo lina dirisha kubwa na dari ya juu linalopenyesha mwanga wa asili.

Kuja kupata gorofa kwa jina la North Rit Heights. Nyumba hili lina rangi tofautitofauti, lina rangi ya majano, rangi nyeupe na pia rangi ya kahawa, mbele ya nyumba hilo kuna ukuta uliotengenezwa na mabati, na mbele ya mabati hayo kuna mimea.

Hapa tunapata kuna jumba linaloitwa kwa jina la HIGHWAY HEIGHTS.Ghorofa hili lina ukuta wenye rangi ya nyeupe na vioo nyingi nyingi. Pia kuna roshani kadha wa kadha katika nyumba hili. Nyumba hili ina watu. Limetengenezwa ili liweze kukaribisha watu wengi na linakaa kuwa la kukodisha.

Hizi ni manyumba za kukodisha ambazo watu wanaweza tumia kuishi. Kuna manyumba nyingi zilizo hapa na pia bado kuna mabiashara zinazoendelezwa hapa bado. Kuna magari pia na kuna watu pia wanaoishi huku.

Hili ni nyumba la kukodisha. Limekodishwa na wanabiashara. Kuna biashara aina nyingi nyingi. Kuna moja kwa jina la trevis mart agencies, alafu wamepachika namba yao hapo chini. Kuna ingine inayoitwa, premier driving school, kuna track it cyber, na kuna ingine ya kuuza keki.

Hili ni nyumba moja la kifahari, nje ya nyumba hili kuna mahali watu wanaweza kuchezea mchezo wa mpira wa kikapu. Alafu kuna mimea ya aina mbalimbali. Jumba hili lina vioo nyingi ili kuweza kuruhusu mwangaza kupenya ndani ya nyumba. Nyumba hili lina ukuta wenye rangi ya manjano kibichi na pia nyeupe.

Tuko katika roshani. Tunaona roshani hili lina ukuta lenye rangi ya manjano na pia kuna vioo na chuma zilizowekwa hapa kusaidia ili mtu asiweze kuanguka. Nje tunapata kuna ghorofa lingine kwa umbali na pia kuna miti na magari hapo nje.

Tunaona chumba ambalo lina sakafu safi. Ndani kuna matama nane alafu pia naona vinamba dirisha ambayo yamepangwa maridadi. Juu ya hayo kuna majengo ambayo ni ya kando na moja lina rangi ya kijani.

Mandhari inaonyesha eno la mtaa wa makazi lenye nyumba zenye paa nyekundu, barabara iliyonyoka na sehemu ya katikati yenye nyasi. Kuna miti na nguzo za umeme pembeni, hali ya anga ikiwa na mawingu madogo na anga ya blue , Mazingira haya yanaadhirisha utulivu wa maisha ya mjini kabisa.

Muonekano wa ndani wa jengo la kisasa unaonekana kutoka juu, ukifichua sakafu kadhaa zenye nyumba na balkoni . Ukuta una rangi mchanganyiko wa kahawia na kijivu na kuna miundo ya reli ya chuma kwenye kila gorofa. Mandhari hayaonyeshi usanifu wa kisasa na kina kijengo hilo.

Jengo refu linaendelea kujengwa likiwa na mnara wa chuma wa grane na njano, pembeni yake. Gorofa za juu bado zimefungishwa skavu na neti ya kijani kwa usalama. Mbele kuna miji na jengo ndogo huku anga ikiwa na mawingu mepezi.

Jengo la kibiashara lina biashara tatu, D hardware inauza vifaa vya ujenzi, PEC interiors inatoa huduma za ndani kama penali za MDF na CNC na pro granite husambaza na kufunga granite . Mbele kuna mabango ya tiles na tangazo la ofisi ya kupangisha.

Mlango wa kuingia maduka ya Carrefour unaonesha mbango kubwa lenye maandishi welcome to Carrefour pamoja na nembo yake. Pembeni kuna mbango lingine lililo someka welcome to low prices , na nyuma yake kuna skrini ya matangazo ya bei nafuu. Ndani ya duka kuna bidhaa zilizo pangwa kwa safu. Mkokoteni na matangazo ya mauzo yakining'inia kwenye dari.

Hii ni duka kuu. Duka kuu hili lina sakafu lenye vigae venye rangi ya kahawa na mistari nyeusi inayozitenganisha. Pia tunapata kuna vitu nyingi zinazouzwa hapa kama vile matunda, keki na tunapata kuna mtu mmoja anayetembea na stroller akibeba vitu zake.

Hapa kuna jumba fulani linalotumiwa na biashara kadha wa kadha kama vile duka kuu la jina la Quickmart, kuna duka la kuuza viatu kwa Bata, kuna Daus opticians na pia kuna Ashley's . Hapa nje kuna magari kadhaa zilizo na watu waliokuja kununua vitu katika hizi maduka.

Ni duka kuu linalo uza vitu aina mbali mbali kuna mavazi kama shati zinazo valiwa na wachezaji kuna pia shati za kuvaliwa na watu wa kwenda mahali popote pia kuna baiskeli zinazotumiwa na watu kuendesha.

Hili ni duka kuu lenye sakafu lenyewe lina vigae vyeupe yenye mistari na mistari mieusi. Kuna pia rafu zilizo na mavyakula nyingi nyingi zenye watu wanaweza kula. Pia linamataa nyingi nyingi zinazo washa huko.

Hili ni jumba moja kubwa aina la ghorofa. Ghorofa hili lina duka kuu linalowekwa jina la Naivas na pia lina nyumba ingine kwa jina la Summit Institute ya kufunzia wanafunzi. Hapa nje tunapata kuna mimea mingi inayomea na pia kuna taa la kumwagika.

Duka la naivas linaonekana kwa bango la machungwa na kijani. Ndani kuna bidhaa, taa za dari, sehemu ya mboga mboga. Watu wawili waliovaa sare za usalama wamesimama karibu na mlango.